Mtu amesimama katika shamba la migomba akiangalia migomba iliyojaa ndizi changa. Amevalia shati jekundu na kofia nyekundu pamoja na kaptura nyeusi na suspenders . Migomba imejaa ndizi ya kijani kibichi.

Mwanamume amevalia sweta ya buluu na buti nyeusi anawachunga ng'ombe waliofungiwa na uzio wa mbao.Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye nyasi. Mwanamume anashikilia fimbo ndefu akionekana akiwafanyia kazi.

Ng'ombe wawili wamelala kwenye nyasi kwenye shamba.Ng'ombe wa rangi ya kahawia aliyekaribu zaidi amelala upande wake huku kengele ukining'inia shingoni mwake.Ng'ombe mwingine mweupe wa kahawia anaonekana nyuma. Jua linaonekana kuangaza kwenye nyasi.

Mkono wa mwanamme unashika kichwa cha ndizi za kijani kibichi na manjano ambacho kimewekwa chini, ndizi za manjano zimeiva na ziko juu huku ndizi za kijani kibichi zikiwa zimetawalia kati kati, manthari nyuma inaonekana kuwa katika mazingira ya vijijini.

Mwanamume amevalia fulana ya buluu. Anashikilia kishada kikubwa cha ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano. Anasimama katikati ya shamba la migomba huku migomba mingine mingi ikionekana nyuma yake. Mwanamume huyu anatabasamu kwa furaha akionyesha mafanikio ya mavuno yake ya ndizi.

Kundi la wanawake wamekusanyika katika eneo wazi wakiwa wamezungukwa na ndizi nyingi za kijani kibichi. Wanawake watatu wameketi juu ya gunia jeupe huku wengine wakiwa wamesimama karibu. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi kwenye ardhi yenye vumbi ya majani. Mandhari inaonyesha shughuli za kijamii na mavuno.

Mkono wa mtu umeshika ndizi uliomenywa yenye rangi ya krimu na nyuzi zinazoonekana. Nyuma yake kuna ndizi nyingine za kijani kibichi na baadhi zilizomenywa zikiwa zimetawanyika katika mandhari isiyo wazi.

Wanaume wawili, wako kwenye zizi wakisafisha ng'ombe. Mwanaume mmoja amevalia shati lenye rangi ya kijani na kahawia. Anatumia brush ya blue , kumsugua ng'ombe wa kahawia. Mwanaume mwingine amevalia shati jeupe. Anatumia bomba la maji kumnyunyizia ng'ombe maji. Nyuma yao kuna matangi makubwa ya kuhifadhi maji.

Mtu amevalia vazi la kinga ya njano na kofia. Ananyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Amebeba kifaa kikubwa cha madawa cha kunyunyuzia chenye lebo ya Farmit mgongoni mwake. Ngombe huyu amefungwa ndani ya banda la mbao lenye paa la mabati na mazingira yanaonekana kuwa ya shambani yakionyesha kazi ya utunzaji mifugo au kidhibiti wadudu.

Ng'ombe mweusi na mweupe yuko ndani ya banda akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ndoo nyeupe imewekwa chini na bomba la kukamulia limeunganishwa pale chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyo ameelekeza kichwa chake kwenye beseni la chakula.

Wanachinga wanauza ndizi nyingi zilizopangwa kwenye rundo sokoni. Mwanamke aliye mbele amevaa kofia nyeusi na shati jekundu akishika ndizi. Mwanamke wa pili yuko nyuma, akisimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Kuna watu wengine nyuma eneo linaloonekana kama soko la wazi.

Ng'ombe mweusi na mweupe anakamwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hizo ina ndoo kubwa ya chuma iliyoandikwa Delaval na mrija inayolingana na Chuchu za ng'ombe. Mnyama huyo amefungwa kwa kamba fupi na amesimama kwenye sehemu iliyojengwa kwa zege na bomba la chuma. Sakafu inaonekana kuwa na maji ikionyesha mazingira safi ya kukamua maziwa.

Shamba kubwa lenye mimea midogo ya migomba linaonekana likiwa na mimea iliyo pandwa katika mistari iliyo nyooka. Mimea hii ina majani makubwa ya kijani huku udongo wa kahawia ukitenganisha mistari hiyo. Miti michache inaonekana nyuma. Shaba linaonekana kuwa limetunzwa vizuri.